Pikipiki imeanguka kando ya barabara. Juu kuna nembo ya Imana, chini kuna bango kubwa lenye maandishi motocycle insurance . Chini kuna maelezo kuhusu aina mbili za bima, PSV boarder na private , binafsi. Inataja kuhusu bima comprehensive , inaanza kutoka three thousand na five thousand , pia kuna bima ya TPO kwa private kwa miezi kumi na mbili.

Soko kubwa lenye umati wa watu. Watu wengi wamekusanyika wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali zikiwemo mboga na vitu vingine. Baadhi yao wamekaa chini karibu na bidhaa zao. Upande wa kushoto kuna miundo mikubwa ya saruji labda paa au majengo ya soko. Anga linaonekana wazi na jua kali.

Duka la maziwa na bidhaa zake. Juu kuna bango limeandikwa GSP MILK na papa ya tembo. Chini ya bango kuna maandishi milk and milk products, ice cream packaged, drinking water . Mlangoni kuna mabango mawili ya buluu yakitangaza bidhaa kama maziwa na maji ya kunywa. Katikati kuna friji ya kuuza aiskrimu ya quality warm .Mtu mmoja ako ndani ya duka.

Gari dogo aina ya vani nyeupe likiwa limeegeshwa mbele ya jengo la kisasa lenye usanifu wa kuvuta. Jengo lina paa la kijivu lenye umbo la kukunja na kuta zenye michoro ya mistari ya rangi mbalimbali. Mbele ya jengo kuna mapipa matatu ya taka ya kuchakata na kreti ya Cocacola.

Rundo kubwa la nguo zilizochanganyika zikiwemo t-shirt , suruali na mashati ya rangi mbalimbali kama vile machungwa, bluu, kijani kibichi, nyeusi na kijivu. Katika sehemu ya juu kuna watu wawili wakichagua au kupanga nguo hizo. Mmoja amevalia shati la kijani na mwingine jeans .

Ubao wa kubadilisha fedha ya Oriental Commercial Bank. Ubao unaonyesha tarehe na saa chini yake kuna orodha ya sarafu mbalimbali, kama vile dola ya Marekani, pauni ya Uingereza, euro, dola ya Australia, rupia ya India, dola ya Canada, na riali ya Saudi Arabia, zikiwa na viango vya kununua na kuuza kwa noti. Na cheki, namba za viwango zinaziko kwa rangi nyekundu ya kung'aa.

Eneo la maonyesho ya magari ya Mercedes Centre Limited. Kuna magari mingi ya kifahari ya Mercedes-Benz yamepangwa kwa safu, mengi yakiwa meusi, meupe na ya rangi ya kijivu. Juu ya magari kuna bango kubwa lenye nembo ya Mercedes na jina la kampuni.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna wanawake kadhaa wakiuza na kununua matunda na mboga mbalimbali kama nyanya, vitunguu, viazi vitamu, ndizi na kabichi ambazo zimetandazwa chini au kwenye masanduku. Wengine wameketi chini.

Duka la matunda na mboga, kuna rundo la ndizi zilizokomaa na mbichi zimening'inia juu. Chini kuna mirundo mingi ya matunda mbalimbali kama vile mchungwa, nyanya, matikitimaji, maparachichi na maembe yamepangwa kwenye vikapu na masanduku. Baadhi ya matunda yamepangwa juu ya kreti za plastiki za Pepsi.

Gari aina ya pickup ya Toyota Hillux ikiwa imeegeshwa kwenye nyasi ndefu. Gari lina rangi ya kijani iliyokolea na lina rollbump ya chuma nyuma. Mtu mmoja amekaa nyuma ya gari anatazama nje. Nyuma ya gari kuna miti mirefu na anga ya blue .

Soko la vitunguu. Kuna rundo kubwa la vitunguu vyeupe vyeusi, vilivyofungwa kwenye mifuko ya nyevu nyekundu. Nyuma kuna lori la kijani limebeba vitunguu vingi, watu wawili wakizishughulikia. Mwanamke mmoja amevaa kofia kubwa na sketi ya kitenge, anasimama mbele ya mifuko ya vitunguu.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa kando ya barabara au eneo la maegesho .Magari mengi yanaonekana kuWa meupe au rangi nyepesi kama fedha. Magari yote yanakabiliana upande mmoja, sehemu za mbele za magari haya kama vile taa na grill yanaonekana .

Duka la maziwa liitwalo Destiny Dairies au Destiny Dairies Milk ATM kama kwenye bango na vipeperushi, ni jengo ndogo lililotengenezwa kwa mabati ya rangi ya bluu na kijani. Watu kadha wamesimama mlangoni, wengine wakiwa wamevalia fulana za uhuru dairies. Nje ya duka kuna vyombo vingi vya chuma vinavyotumika kuhifadhi maziwa.

Safu ya magari matatu aina ya Mercedes Benz yameegeshwa nje, gari la mbele rangi nyeusi na kijivu likifuatwa na gari nyeupe na kisha nyeusi. Imeegeshwa kwenye eneo la maegesho lenye matofali mekundu. Juu kuna nguzo za taa na kamba za zinaning'inia na pia paa za kitambaa cha rangi ya dhahabu. Anga ni bluu isiyo na mawingu.

Funguo wa gari ukininginia kwenye mlango wa gari uliofunguliwa. Funguo ni nyeusi na vitufe vya kugungua na kufunga. Nyuma ya funguo kuna gari nyeupe na kwa mbali kuna jengo refu la kioo, pia kuna mkono wa mtu.

Mkono umeshikilia noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti imekunjwa kidogo. Neno Kenya imeandikwa wazi upande mmoja. Namba one thousand ikiashiria thamani yake. Juu yake kuna maandishi one thousand shillings na shilingi elfu moja.

Tangazo la bima ya Mayfair Insurance. Juu kushoto kuna nembo ya Mayfair Insurance. Kwenye sehemu ya kijani kuna maandishi life is unpredictable, but your safety doesn't have to be . Chini yake kuna ujumbe Get your personal Accident Cover Today . Upande wa kulia kuna duara lenye picha ya baikeli iliyoanguka chini na mtu nyuma yake.

Mkono umeshika simu yenye programu ya benki ya simu inayoonyesha salio la shilingi mia tano na tisini na tisa nukta sita mbili ,pia kuna miamala ya zamani ikiwemo malipo ya manunuzi , nyuma ya simu kuna majengo ya ghorofa na magari yameegeshwa.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari ambapo kuna magari kadhaa mapya yaliyopangwa ndani yakiwemo ya rangi nyeupe, kahawia na nyekundu. Sakafu inang'aa na kuna madirisha makubwa yanayoonyesha nje.

Risiti ya KRA. Risiti inaitwa registration acknowledgement receipt inaonyesha taarifa za mlipa kodi ambayo ni Wakibi Self-Help Group, aina ya mlipa kodi, non-individual , barua pepe, namba ya simu na number ya PIN iliyoandikwa applied for . Pia inaonyesha taarifa za mwombaji, wilaya ya Nyandarua North, beji ya mji wa Nyahururu. Chini kabisa unaonyesha kuwa kodi uliombewa na income tax .

Soko la nguo la mitumba. Nguo nyingi zimening'inia juu na nyingine zimewekwa juu ya meza. Barabara ina takataka na matope kidogo. Watu wanatembea katikati ya vibanda vya nguo. Mbele mtu mmoja mwenye kichwa kipana anatembea na amebeba nguo.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika simu. Kwenye skrini ya simu kuna programu inayoonyesha habari ya bima. Upande wa kushoto wa picha kuna maandishi makubwa meupe yanayosomeka get insurance from the comfort of your phone na insurance Rah-Easy . Chini yake kuna kitufe chenye maandishi get insurance now . Pia kuna nembo ya Kenya Orient Insurance Limited.

Gari aina ya SUV Toyota Land Cruiser Prado likiwa limeegeshwa nje. Gari lina rangi ya kijivu cheusi na lina paa refu. Barabara ilipoegeshwa gari ina changarawe. Nyuma ya gari kuna nyumba na lango la nje la blue lililorembwa, pia kuna miti na mimea mengine inayozunguka eneo hilo.

Rundo la matairi mengi ya gari yaliyopangwa kwa safu. Matairi haya yana rangi nyeusi na yana muundo wa trendi unaoonekana wazi. Baadhi ya matairi yana mistari nyepesi kwenye trendi ambayo huenda ni sehemu ya muundo wao mpya . Yamepangwa kwa njia inayoonyesha wingi wao na usawa.

Mkono umeshika rundo la noti za shilingi elfu moja za Kenya. Noti zimepangwa kwa namna ya shabiki. Zinaonyesha wazi number elfu moja na neno Kenya .Kuna kiasi kikubwa cha fedha kinaonyeshwa.

Duka dogo la saloon na vipodozi. Mbele yake kuna kibanda cha kijani kinachouza bidhaa za urembo na simu kikiwa na mabango ya airtel na M-pesa. Duka lenyewe limeandikwa beauty saloon and cosmetics . Nje ya duka kuna sakafu ya vigae na viti viwili vya mbao vilivyochakaa. Upande wa kushoto kuna ukuta wa bluu wenye bango la top up here .

Mkusanyiko mkubwa wa shanga na mapambo ya rangi nyingi yaliyotengenezwa kwa mkono. Kuna shingo za shanga ndefu, mikufu mirefu na vikuku vingi vyenye rangi tofauti tofauti kama vile blue ,kijani, njano, nyekundu na chungwa. Baadhi ya mpambo yana mifungo changamano. Inaonekana kama duka au soko la bidhaa za sanaa.

Mwanaume mweusi mchanga amevaa suti nyeusi maridadi na shati jeupe lisilofungwa kola akiegemea gari jeusi la kifahari. Anatabasamu na kuliangalia gari kwa shauku. Wako ndani ya chumba cha maonyesho ya magari chanye madirisha makubwa na magari mengine yasiyoonekana vizuri nyuma. Kuna mapambo fulani meupe na mekundu yakining'inia kutoka dari.

Tangazo la blogu mpya kutoka Mayfair Insurance. Juu kushoto kuna nembo ya Mayfair Insurance. Kichwa kikuu ni, new blog alert , na chini kuna comprehensive guide to choosing the right insurance policy in Kenya . Pande wa kulia kuna kompyuta kibao inayoonyesha makala hiyo hiyo ya blogu. Chini kuna anwani ya barua pepe ambayo simu na anwani ya tovuta ya Mayfair Insurance.

Chungu mbili za ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimesimama wima ndani ya ndoo zilizotumika. Nyuma yao kuna meza iliyojaa mazao mengine kama viazi vitamu, vitunguu na ndizi nyingine zilizopangwa. Kuna pia masanduku ya plastiki upande wa kulia.

Soko la viatu labda la mitumba likiwa limejaa viatu vya aina mbalimbali. Kuna viatu virefu, raba na viatu vya kawaida vikiwa vimepangwa kwenye meza na mbao na kwenye rafu. Baadhi ya viatu vimevaliwa na kuonyeshwa juu ya visanduku, nyuma yake kuna nguo zilizoning'inia, kuna watu wachache wakiendelea na shughuli zao.

Noti ya shilingi elfu moja ya jamhuri ya Kenya ikiwa imeshikiliwa kwa mkono, noti hiyo ina picha ya KICC upande wake wa nyuma na neno Kenya limeandikwa juu.

Safu ya magari ambayo yameegeshwa yakiangalia upande mmoja. Magari yana rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na kijivu. Yameegeshwa vizuri katika sehemu ya maegesho, nyuma yao kuna majengo yasiyoonekana vizuri.

Mikono miwili ikipeana noti za shilingi elfu moja za jamhuri ya Kenya. Mkono mmoja unatoa pesa na mwingine unapokea, ikionyesha miamala ya kifedha.

Duka la jumla lenye bidhaa nyingi zilizopangwa na rundo la magunia ya nafaka au unga, soda zilizopangwa kwenye kreti za Coca-Cola na rundo kubwa za pakiti za unga wa ngano au bidhaa nyingi zilizopangwa. Juu ya duka kuna ishara inayong'aa iliyoandikwa M-pesa.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa watu mbali mbali. Kuna nguo zilizoning'inia, vibanda za watu vilivyofunikwa kwa mabati na wafanyabiashara pamoja na wateja wengi wakipita katikati ya njia zenye msongamano.

Mkusanyiko wa mboga za aina mingi zilizopangwa vizuri kwenye soko. Nyanya nyekundu nyingi, pilipili hoho za kijani na manjano, vitunguu, karoti, matango, parachichi na nyingine nyingi. Katikati kikapu kidogo cha buluu chenye mbaazi, kwa ujumla mazao safi ya shambani.

Duka dogo la Mpesa lenye rangi ya kijani likiwa na mlango wa chuma ulioandikwa Mpesa kwa wima. Duka hili linaonekana kuwa katika eneo la mtaa na karibu nalo kuna vibanda vingine vilivyofungwa. Barabara iliyo mbele yake inaonekana kuwa na vumbi na takataka chache.